Nguzo kubwa ya umeme iliyotengenezwa kwa zege ikiwa na nembo ya onyo ikihusiana na huduma za umeme ikionyesha na maandishi ya hatari ambayo yenye lugha ya kiswahili na kingereza, maana yake inaweza kuchomeka, hivyo ni muhimu kutoa tahadhari katika vifaa vyote vya umeme.

Nguzo mbili za umeme, zilizotengenezwa kwa zege na kubeba mtambo mkubwa uliotumika kwa ajili ya kupoza umeme, unaotumika majumbani, katika biashara, na maofisini na hata viwandani. Mfumo huu huhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika unaoleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii, nakuongeza ufanisi katika shughuli mbalimbali za kila siku.

Nguzo mbili za umeme zikiwa zimeshikilia mtambo mkubwa wa umeme unaotumika kwa ajili ya kupoozea umeme mkubwa, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, ukiwa umezungukwa na nyaya nyingi za umeme. Kando kukiwa na ghorofa kubwa linaloishi watu.

Nguzo kubwa mbili; zilizotengenezwa kwa zege, zimebeba transfoma ndogo ya kupoozea umeme mkubwa kwenda umeme mdogo, kwa ajili ya kusambaza katika sehemu nyingine kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Nguzo mbili zikiwa zimebeba mtambo wa umeme unaotumika kwa ajili ya kupoozea umeme kwa matumizi salama ya majumbani , huku nguzo hizo zikiwa katika mazingira ya makazi ya watu.

Nguzi za umeme zilizoambatana na nyaya nyingi zilizopita juu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa ajili ya kupeleka umeme kwa matumizi ya nyumbani.

Nguzo ya zege inayotumika katika kusambaza umeme, kwakufungwa nyaya, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, kwaajili ya matumizi ya nyumbani, njia hiyo hutumika kwaajili ya usalama wa miundombinu ya umeme, inayofungwa katika maeneo yanayozunguka shughuli za kibinadamu.

Kibao cha duara kilichokua na herufi P iliyopigiwa mstari ikiwa na maana, hakuna kuegesha chombo chochote cha moto mahali hapo kilichokua kando ya mti.

Usafiri wa Uber wa hapa mjini rahisi sana na salama, unaweza kuagiza gari kupitia simu yako na dereva akakujia mahali ulipo. BEI inakuwa wazi kabla ya safari hivyo huna mshangao wa malipo pia, gari huwa ni safi na dereva na mwenye uzoefu unaweza kufwatilia safari yako mwanzo mpaka mwisho.

Roli la kubeba taka na kusafirisha taka kutoka sehemu mbaliambali kama vile majumbani au viwandani ni muhimu sana katika kuwajibika kwa usafi wa mazingira kwa kusafirisha taka kwa ajili ya kuchakata au kuzikwa, katika hizo kwa ajili ya usalama utumiaji wa magari haya ya usafirishaji wa taka ni sehemu muhimu ya juhudi za kusimamia taka ili kuepusha uharibifu wa mazingira.

Taka zikiwa zimekusanywa katika eneo la wazi katika mifuko ya plastiki yenye rangi tofautitofauti kwa ajili ya kusafirishwa kwa njia sahihi. Hali ambayo inaonyesha juhudi za usimamizi bora wa taka, ili kuboresha mazingira na kupunguza uchafuzi katika afya ya jamii.

Chombo maalumu cha kuhifadhia taka na kutunza taka, kikiwa kimejaa taka nyingi za plastiki hadi juu, pamoja na vikombe vya plastiki, vijiko vya plastiki, na glasi za plastiki zikiwa na mabaki ya juisi yaliyotumika.

Chombo kilichotengenezwa kwa chuma kikiwa kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia taka, kikiwa kimejaa taka nyingi na nyingine zikiwa zimedondoka chini. Hivyo changamoto kubwa ya usimamizi wa taka mjini ikiwa ni lazima, kazi ya usafi na usimamizi wataka zichukuliwe kwa uzito .

Mifuko ya plastiki ikiwa imejazwa taka ndani yake na kufungwa vizuri pamoja na kuwekwa katika mpangilio sahihi uliowekwa kwa ajili ya usimamizi wa taka katika jamii inayozunguka eneo hilo.

Jalala kubwa lililozungukwa na vijana wa kiume ambao wanasokota na kukusanya plastiki na makaratasi magumu, huku magari taka yakiwa foleni kwa ajili ya kumwaga taka hizo.

Gari la kubeba taka likiwa linafanya shughuli zake za kutoa taka zilizowekwa katika vyombo maalumu vya plastiki, kando ya barabara kwa kutumia mifumo ya teknolojia isiyotumia nguvu kazi ya binadamu katika kupakiza taka hizo.

Kundi kubwa la watu waliovalia mavazi ya vizibao vyenye rangi ya mgao huku wakiwa na vifaa maalum kwa ajili ya kujikinga mikono kwa ajili ya afya zao wakishirikiana kwa pamoja katika kutoa uchafu uliojichanganya na maji taka katika mitaro iliyopita katika mtaa huo .

Chumba cha bafuni kinachotumika kuogea kikiwa na vifaa vya msingi kama vile sabuni ya maji ikiwa katika chombo maalumu , chombo cha kuekea taka cha bati, nguo safi ya kujifutia baada ya kuogea,, na viatu vya nyumbani; vyote hutumika kwa ajili ya kuhakikisha usafi wa mazingira na afya katika jamii.

Gari taka likiwa limesimama na kutumika kwa ajili ya kubeba na kukusanya taka, huku wafanyakazi wawili wakiwa juu ya gari hilo kwakubeba mifuko na vifurushi vilivyo jaa taka kuchukuliwa ilikudhibiti uchafuzi wa mazingira na kuhakikisha usimamizi unafuatwa.

Taka laini au taka nyepesi zikiwa zinawaka moto, ni sehemu ya shughuli ya usimamizi wa taka au uharibifu wa taka zisizohitajika. Hii ni njia ya haraka na ni rahisi ya kudhibiti taka laini zinazoweza kuleta uchafuzi au madhara ya mazingira.

Wafanyakazi wa kiwanda cha kuchakata taka wakiwa wamekusanyika pamoja wanapiga stori huku wakiwa wanatenganisha taka ngumu pamoja nataka nyepesi, ili kufanyiwa uchakataji huo katika kiwanda hicho.

Chombo kikubwa cha plastiki na kigumu, kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka za nyumbani na ofisini kwa usafi wa urahisi. Ni muhimu katika sekta ya usimamizi wa taka kusaidia kukusanya, kubeba na kuhifadhi taka bila kuleta usumbufu au uharibifu wa mazingira.

Chombo maalumu cha plastiki, kinachotumika kuhifadhia taka ndogondogo. Chombo hicho kimetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kuhifadhia taka tu. Pia humuwezesha mtumiaji kukibeba kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine.

Tingatinga la kisasa linalotumia kijiko kwaajili ya kuchimba mifereji ambayo inapita kila mtaa. Mifereji hiyo itatumika kipindi mvua zitakaponyesha kwajili ya kupitishia maji kando kando ya barabara.

Mtaro mkubwa ukiwa katika ujenzi uliokusanya kando yake udongo mweusi huku watu wengine wakiwa wanapita pembezoni. Kuhakikisha usafi wa mazingira hasahasa kwa upande wa maji taka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mapipa ya taka ya kisasa ya plastiki matatu, yanayotumika kwa ajili ya usafi na usimamizi wa mazingira. Ni muhimu kuhifadhi taka ili kuimarisha afya na uma hali ambayo inapunguza kusambaa kwa taka katika mazingira yanayotuzunguka.

Vyoo vilivyosakafiwa na viage sakafuni na ukutani vikiwa wazi, huku kukiwa na sehemu ya kunawia mikono, pamoja na chombo maalumu cha kuwekea taka ndani ya vyoo vinavyotumika na umma.

Wataalamu wa afya wanatukumbusha kila wakati, si kwenye redio wala kwenye runinga, matumizi bora ya choo ni muhimu kwa afya na usafi wa mazingira yetu. Hakikisha unamwaga maji, kila kabla ya baada ya matumizi ili kuhakikisha mazingira ya choo kuwa safi na salama.

Wananchi waliojitolea kufanya usafi na kufagia barabara kwa kutumia maji huku wakiwa wamevalia mavazi kwa ajili ya usalama, wakiwa na lengo kubwa la kuimarisha usafi katika barabara zinazopita mjini.

Vijana wa kiume wakiwa katika jalala kubwa linalotumika kwa ajili ya kutupa taka, huku gari ikiwa inaingia kwa ajili ya kumwaga taka hizo kutoka sehemu mbalimbali. Wakiokota taka hizo ngumu na nyepesi, kuzipeleka katika viwanda hasahasa cha taka ili kupata pesa kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Eneo kubwa la ardhi lililotengwa kwa ajili ya kupokea taka kutoka sehemu tofauti tofauti. Eneo hilo likiwa linasifika kuwa na vijana ambao wanakusanya taka kama vile: maboxsi na plastiki, ambazo wanakwenda kuziuza katika viwanda ambavyo vinachakata taka ngumu na laini.

Gari kubwa likiwa na tenki la kubebea maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lengo la kutoa huduma ya maji kwa jamii ambayo upatikanaji wa maji ni shida.

Tingatinga likiwa linafanya shughuli za usimamizi wa uchimbaji wa mitaro ya maji taka, kuboresha usafi wa udhibiti wa mazingira, hii ni hatua muhimu ya ukarabati wa miundo mbinu ya maji taka, kuhakikisha maji machafu yanayopita kutoka sehemu tofautitofauti yakiwa katika mtiririko ili kuepusha magonjwa ya mlipuko.